Mwanamke mwanariadha amevaa jezi za Kenya akitumia magongo mawili kwa kusimama ,amevalia kaptula na soksi nyekundu ndefu na viatu vya mchezo, mpira wa miguu umekaa mbele yake .Uwanja una nyasi za kijani kibichi na mistari meupe ya uwanja unaonekana.

Chumba kinachoonekana ofisi kina kompyuta nyeusi ambapo skrini ina maandishi yaliyoandikwa kwenye karatasi ya manjano. Ujumbe unasema, Internet Facility is Strictly for Educational Purposes Only. Kompyuta hio ina nyaya nyingi na imewekwa kwenye dawati.

Jengo la shule lenye ghorofa tatu na ukuta zenye rangi ya samawati na madirisha mengi inaonekana, jengo hili kuna ishara kubwa inayosoma, The Nyali School. Gari kadhaa zimeegeshwa mbele ya jengo hilo mtu amesimama karibu na gari na anga inaonekana kuwa wazi.

Mwanamme mmoja ameketi kwenye kiti cha magurudumu, akishika rundo la vitabu. Mtu huyo amevaa shati la mraba na suruali ya samawati, mkono mwingine unashika gurudumu la kiti, anaonekana ako ndani ya maktaba ama shuleni.

Jengo la ghorofa mbili lenye kuta nyeupe limeandikwa school of nursing kwa herufi kubwa ya samawati kwenye ukuta kuna kauli za missioni na maono ya shule hiyo, wanafunzi au wafanyakazi wachache wameonekana kwenye balkoni ya ghorofa wa kwanza eneo la mbele lina nyasi lililonyolewa na mimea yaliyopandwa kwa umbo maalum.

Ubao mweupe umewekwa ukutani na kutumika kufundisha watoto hilo bao lina kalenda ndogo linaloonyesha mwezi wa Januari, Februari na Machi upande wa kushoto kuna orodha ya siku za wiki zikiwa zimepigwa rangi tofauti katikati ya bao kuna herufi kubwa na ndogo za ka neno Kenya na sentensi mbili, kando kuna kiti nyeupe.

Wanariadha wawili wakiwa wameshikana mikono wanatembea pamoja mmoja ana miwani meusi ya kuficha macho na amevaa jezi ya Kenya yenye rangi nyekundu, mwenzi wake amevaa jezi ya zambarau, wanatembea katika njia ya mashindano umati wa watu unawaangalia.

Mlango mwekundu imesimama imara kwenye ukuta uliojengwa kwa mawe. Juu yake dirisha dogo la kioo linaruhusu mwanga kupitia. Kibandiko cheupe kina nambari ulioandikwa. Upande wa kushoto kuna nguo za nyeusi zinaonekana huku mbele kukiwa na mimea ya kijani kibichi.

Jengo la shule la ghorofa mbili lina kuta yenye rangi ya manjano, ikiwa na ishara ya Bomba Primary School na ECDE Unit. Watu wachache wamesimama nje, wakiwemo wazima na watoto. Milango na madirisha ya mbao inaonekana. Inaweza kuwa shule ya msingi iliyojengwa hivi karibuni.

Lango kuu la "Anesta Coast Academy" linaonekana wazi. Lina chuma lenye rangi nyekundu na samawati huku ukuta wa chuo huo ukiwa na vistari mekundu na buluu. Alama ya chuo imewekwa kwenye pande zote mbili za lango.

Ubao mweupe wa ishara yenye maandishi ya kijani, unaelekeza kwa mshale mwekundu upande wa kulia. Bango hili linasema, Fire Assembly Point, na limewekwa kwenye ardhi. Chini ya mbao kuna sehemu ya sementi iliyovunjika inayozunguka nyasi fupi ya kijani kibichi. Nyuma tenki nyeusi imesimama.

Kabati kilichotengenezwa kwa mbao mweupe ina sehemu nyingi. Baadhi ya sehemu hizo zina faili za samawati, waridi na manjano. Faili moja ya rangi ya manjano ina katuni ndogo juu yake. Nambari kumi na sita imeandikwa kwenye sehemu ya rafu ya chini kushoto.

Mlango mwekundu umewekwa alama mbili, ya kwanza ndogo inaonesha 'GRADE 1C' na ingine kubwa inamkaribisha mwalimu Agnes. Zote zimewekwa kwa gundi kubwa na kiingilio ya darasa ya shule.

Chumba kilicho na dawati refu lenye rangi nyeupe limepangwa kompyuta kadhaa, kila sehemu ina skrini kibodi na panya. Kuna viti vyeupe vya plastiki na mapazia ya rangi ya hudhurungi yamewekwa kwenye dirisha. Eneo ni la mafunzo ya kompyuta, labda shuleni au katikati ya jamii.

Wanariadha Kenya mwenye jina Kimani anashangilia huku mikono yake ikiwa juu hewani anawaongoza wakimbiaji wengine katika mbio za ushindani. Mmoja wa upinzani wake amewakilisha taifa la Brazil. Shindano hili linafanyika ndani ya uwanja mkubwa na michezo. Macho yao yamefunikwa na vitu vyenye rangi ya kijani kibichi .

Juu ya dawati iliyo rangi nyeupe, kuna skrini nyeusi ya kompyuta iliyosimama. Kibodi pia ni nyeusi na kuna nyaya kadhaa zinazopita nyuma ya skrini. Ukuta ni wa rangi ya samawati. Mazingira ya chumba yanaonekana kuwa rahisi.

Jengo la matofali lina paa la vigae vyekundu na madirisha yenye milango. Njia ndogo ya bustani iliyo na miti ya milo na nyasi, kuna nyasi iliyonyolewa vizuri mbele ya jengo. Nyuma ya jengo kuna jumba kubwa yenye paa nyekundu.

Jengo kubwa lenye vipaaa 𝑣𝑦a vigae vya udongo, ukuta wake umepakwa rangi ya samawati na nyeupe. Mbele yake kuna 𝑏araza iliyofunikwa inayoshikiliwa na nguzo za chuma. Miti mikubwa inazingira nyumba hii huku nyasi kavu ikiwa imetanda uwanjani.

Jengo la ghorofa mbili lenye kuta nyeupe limeandikiwa Miritini secondary school. Chini ya jina kuna maandishi yanayoelezea kuwa madarasa mawili yalifadhiliwa na Jomvu NCD CDF. Baadhi ya wanafunzi na watu wazima wanaonekana karibu na jengo. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeusi na shati ya manjano anaonekana upande wa kulia.

Onyesho la wanariadha wawili, mwanamume na mwanamke waliovalia jezi ya timu ya Kenya. Wote wanashika bendera ya Kenya wakitabasamu. Mwanamke amevaa nambari ya bibi na jina Koech. Chini ya picha kuna maelezo ya Nancy Chelagat Koech.

Ubao mweupe unaonyesha somo la lugha ya Kiswahili lenye tarehe Ijumaa ishirini na moja Februari mwaka wa elfu mbili ishirini na tano swali imeandikwa kwa herufi nyekundu likiuliza herufi ndogo hutumika, chini yake kuna orodha ya herufi ndogo za Kiswahili rula refu ya manjano inashikiliwa katikati ya ubao.

Darasa tupu, kuna viti vingi vya mbao vilivyopangwa kwa safu. Kompyuta chache zimewekwa kwenye meza mwishoni mwa chumba. Madirisha makubwa yanatoa mwanga wingi. Dirisha moja lina pazia la kahawia, na kando ya ukuta kuna dirisha jingine lenye nanga za kijani. Sakafu ina vigae vyenye rangi ya hudhurungi.

Jalada kadhaa za ofisi zimepambwa kwa uangalifu kwenye kabati nyeupe. Jalada hili la juu lina rangi ya samawati chini yake kuna kijani kibichi na zingine nyingi za rangi tofauti. Zimefungwa pamoja na kamba na bendi ya mpira kuonyesha kuwa ni nyaraka muhimu.

Jengo lililo na ukuta wenye rangi ya samawati na nyeupe limechorwa michoro ya ramani, ramani moja inaonyesha ulimwengubwote na nyingine inaonyesha sehemu ya Afrika na Mashariki kati jina Amani Primary School limeandikwa juu ya michoro hiyo majina Honourable Ramadhan Eska Jembe Block yamechorwa katikati. Kuta za jengo la shule linaonekana kuchakaa.

Watu kadhaa wanatembea kuelekea kwenye lango la Chuo Kikuu cha Ufundi cha Mombasa. Wanafunzi hao wanatembea kwenye barabara iliyozungukwa na mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Lango la chuo ni kubwa, lina muundo wa kipekee, na limechorwa maandishi ya chuo. Maandhari ya nyuma ni miti mirefu yenye majani mengi.

Geti ya samawati yenye maandishi THE NYALI SCHOOL na herufi kubwa za nyeupe inasimama wazi mbele ya basi la shule la manjano. Neno SCHOOL BUS linaonekana wazi nyuma ya basi hilo. Taarifa ya EXIT na nambari tano zinaonekana pia mlangoni.

Nyumba kubwa ya kisasa inaonekana ikiwa na kuta za mawe na nguzo za mchanga. Roshani ya mviringo yenye uzio mweusi inatambulika vizuri. Mlango mkubwa ya mbao ya hudhurungi unaonekana katikati ya jengo. Dirisha kadhaa zenye nondo za kijani zimepangwa kwa usawa. Bustani iliyopunguzwa vizuri ikiwa na mimea midogo mbele inaongeza uzuri.

Nuru inaangazia mlingoti wa bendera nyeupe uliosimama wima. Umefungwa chini kwa msingi imara. Mazingira yanajumuisha nyasi nyingi za kijani kibichi na vichaka vya manjano. Miti mirefu ya kijani inaonekana nyuma. Kwa mbali kuna tanki kubwa la maji la rangi nyeusi na ishara ya FIRE ASSEMBLY POINT upande wa kulia.

Jengo kubwa la ghorofa tatu linaonekana likiwa na rangi ya kahawia njano na paa la kahawia. Watu kadhaa wanatembea kwenye uwanja mkubwa mbele ya jengo wengine wakiwa wamebeba mifuko. Magari kadhaa yameegeshwa upande wa kulia. Kuna baadhi ya baiskeli zimeegemea ukuta wa jengo na miti na mimea ya kijani inaonekana nyuma ya majengo haya.

Mwanaume aliyevaa shati ya samawati na suruali ya kijivu, amesimama mbele ya jengo akijaza chupa kubwa ya maji kutoka kwenye mashine ya kujaza. Jengo lina rangi nyeupe na njano, likiwa na bango lenye nembo ya shule na maneno: Jeffri Nursery and Primary School na Knowledge is power . Nje ya jengo kuna barabara ya vumbi.

Jengo refu lenye ghorofa tatu limejengwa kwa matofali ya mawe. Milango nyekundu inaonekana kwenye kila ghorofa. Maua ya waridi yenye kuvutia yanachanua mbele ya jengo, njia za bustani zilizopandwa mimea fupi ya kijani kibichi zinaonekana chini. Anga linaonekana kuwa na mawingu likonyesha hali ya hewa ya wastani.

Jalada la kitabu la Health, Safety and Manners Reader 2, linaonekana wazi. Picha tatu za watoto zenye sura tofauti na umri zimetawanyika juu ya mandhari ya kijani. Mtoto mmoja anaonekana akitabasamu, mwengine amevalia koti la kuokoa maisha na manjano, na watatu wakiwa wanatabasamu hafifu. Jalada linaonekana kuchakaa kidogo kandokando ikionyesha kitabu kimetumika.

Safu ya tarakilishi zimewekwa kwenye meza ndefu. Kila kituo kina skrini, kibodi na kipanya cheusi. Kuta za chumba zimepakwa rangi ya kijani iliokolea na kuna ubao wa matangazo juu yake. Sehemu ya ubao inaonekana kuchakaa na kuharibika. Viti vyeupe vimepangwa chini ya meza vikiashiria matumizi.

Wachezaji wawili wa mpira wa mguu walio na ulemavu wanacheza kwenye uwanja wa udongo mwekundu. Mmoja wa upande wa kushoto amevaa shati la kijani na kaptura nyeupe akitumia magongo mawili kusonga. Mwingine wa kulia amevaa shati jekundu lisilo na mkono na kaptura nyeupe akidhibiti mpira kwa ustadi akitumia magongo yake. Nyuma yao kuna ukuta wa matofali.

Madawati sita yamepangwa ndani ya darasa, kila dawati lina kiti chake ingawa baadhi yanaonekana kutumika sana. Sakafu ina muundo wa matofali mekundu uliopakwa doa. Ukuta wa rangi nyeupe na ubao mweupe unaonekana nyuma na rafu chache zinaonekana upande wa kulia.

Mwanamke mwanariadha akiwa amevaa kofia na sare ya rangi nyekundu na kijani iliyoandikwa Kenya. Ameshikilia bango la samawati lililotaja "Paris 2024 Qualified" kwa herufi kubwa za dhahabu. Nyuma yake kuna eneo lenye maji mengi na anga iliyotulia. Anatazama kamera na kutabasamu akionyesha furaha kubwa ya kufuzu.

Jalada la kitabu cha Longhorn lililoandikwa na Kifaranza linaonekana. Picha ya katuni ya watoto watatu wanaoruka kamba kwenye uwanja wa kijani kibichi imechorwa. Juu ya picha kuna maandishi pia katika lugha ya Kifaranza. Jalada linaonekana safi na kuvutia na lenye rangi nyekundu na hudhurungi.